Ndani ya duka la nguo linaloonekana kama duka la nguo za watoto au sehemu ya duka kubwa unaouza nguo za watoto. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye raki mbalimbali ikiwemo magauni ya rangi mbalimbali.

Viwili viwili vya kuulizia watoto vilivyowekwa dukani. Kiti cha kwanza kilichopo mbele na upande wa kushoto kina fremu ya chuma inayongaa na miguu iliyo na njaa za rangi ya machungwa. Sehemu yake ya kukalia ina michoro ya rangi nyingi.

Sehemu ya duka la reja reja labda duka la nguo za watoto au jumba la jumla linalouza viatu na nguo. Viatu vipo upande wa kulia na kuna rafu nyingi zilizojaa viatu.

Duka la viatu. Kuna rafu zilizojazwa na ngozi nyingi za viuatu vya watoto. Viatu hivyo vimetundikwa kwenye hanger na vipo karibu na vina rangi na mitindo mbalimbali ikiwemo blue ,pinki na nyeusi.

Duka au kala liliojaa bidhaa mbali mbali vikiwemo nguo au vitambaa vilivyokunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa na rangi na urusa tafauti zikiunda mazingira enye shughuli nyingi na rangi nyingi.

Ndani ya duka la nguo labda duka kubwa au chumba cha kuuzia nguo. Kitu ambacho kinaonekana wazi ni rafu ndefu zilizojaa nguo na mifuko. Sehemu ya juu kuna rafu iliyojaa mifuko ya mikono ya wanawake ya rangi tofauti kama kahawia, sambarau, kijani kibichi na blue .

Manequinn iliyokuwa imevalishwa nguo za rangi nyingi na ruwaza zinazofanana na ngozi ya nyoka au mba. Kibaraka hicho kina rangi nyeusi na kimevalia kofia kubwa ya majani ya rangi ya njano na miwani ya jua ya manjano.

Duka ndogo la nguo ambao ni soko la nguo. Nguo nyingi zimewekwa kwenye hanger na zimetundikwa kwenye milingoti ya chuma. Kuna fulana, mashati na sweta za rangi mbalimbali hao mitindo tofauti.

Duka la viatu na nguo inavyoonekana kuwa ni duka la kisasa na lililopangwa vizuri. Upande wa kulia kuna rafu nyeupe zenye umbo la upinde zilizojazwa na viatu vingi vya wanawake vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya juu.

Duka la viatu ambalo linaonekana kama duka la mitumba au duka kubwa lenye aina nyingi za viatu. Kuna rafu ndefu zilizojaa viatu vya kila vikiwemo vya kike na vya kiume, vya michezo, buti na viatu vya kawaida.

Duka la nguo linaloonekana kuwa duka la kisasa la nguo za kiasili. Kwenye ukuta wa nyuma kuna bango lenye jina Ithira na chini yake swahili african . Kuna nguo zilizotengenezwa kwa vitambaa vyenye mfumo wa

Ndani ya duka la nguo, labda ni duka ya mitumba au duka kubwa la rejareja. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo zilizopangwa kwa kategoria mbalimbali. Sehemu ya main section imeandikwa wazi. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo hizo.

Duka la nguo linaloonekana kama duka la kisasa la nguo na mavazi mengineya kawaida. Kuna rafu na meza zilizojazwa na jinsi zilizokunjwa vizuri na nguo nyingine zilizotundikwa. Juu kuna bango kubwa jekundu linalosomoka upto fourty percent of selected items .

Duka kubwa la nguo, hasa nguo za watoto kama inavyoashiria ishara ya black inayoonekana upande wa kulia. Duka lina nafasi kubwa na lina nafasi racks nyingi za nguo ambazo zimepangiwa nguo zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti.

Ndani ya duka la nguo au duka kubwa, inaonyesha rafu au sehemu iliyojaa na nguo za ndani zilizofungushwa. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye vifungazio vya plastic , zikiwa zimetundikwa kwenye hangeri na kuonyesha seti za nguo ndani.

Ndani ya duka la nguo likionyesha rundo kubwa la mashati yaliyofungashwa kwa plastiki na kupangwa kwenye rafu. Mashati hayo yana rangi na michoro mbalimbali, ikiashiria uchafuzi mpana kwa wateja.

Shughuli nyingi inayoonyesha soko au duka la ufundi. Mazawadi uwezekano mkubwa ni soko la wazi. Kuna rundo la bidhaa mbali mbali za kitamaduni na za sanaa zilizowekwa juu ya meza au sakafu. Kuna sanamu za wanyama zilizochongwa, vitu vya mbao, mishale na mpinde.

Ndani ya duka la nguo likionyesha nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na hangers . Nguo nyingi zinaonekana mbele ni za rangi nyeusi na kijivu, zikiwemo makoti. Kwenye ukuta wa kulia kuna mashine nyekundu ya kuanika nguo.

Maonyesho la vitu hasa pete na mikufu zilizopangwa vizuri kwenye ukuta katika duka au sehemu ya mauzo. Kuna safu nyingi za pete ndogo ndogo zilizowekwa kwenye karatasi za kahawia na zimeninginizwa kwenye nyundo za methali. Pete hizo zina maumbo na miundo mbalimbali.

Duka au sehemu ya kuonyesha picha na mitindo zikiwa zimewekwa kwenye rafu nyeupe, zilizopandikwa ukutani kuna ngazi tatu za rafu kila moja ikiwa na vitu mbalimbali. Ina shingo za ngaa zilizoninginia kwenye vivirikishi vyeusi vya velvet.

Duka au sehemu ya kuuzia miwani hasa miwani ya jua. Miwani mingi imepangwa Kwa utaratibu kwenye rafu maalum zilizowekwa wima ukutani kuna aina mbalimbali za miwani zikiwa na maumbo, ukubwa na rangi tofauti za fremu na kioo. Baadhi ya miwani inaonekana kuwa ya kiume mengine ya kike.

Ndani ya duka ya nguo likiwa limejaa nguo nyingi za rangi mbali mbali zilizo mpangwa kwenye rafu na hanger . Nguo hizo zinaonekana kuwa za mtindo tafauti na zinauzwa kwa wanawake kuanzia grown , blauzi hadi sketi na suruali.

Chumba cha nguo ambapo imebadilishwa kuwa ya nguo au kabati la kubwa la nguo zenye nguo nyingi za aina mbalimbali zilizopangwa. Nguo nyingi zimetengenezwa kwenye ng'onda za chuma zilizowekwa kwenye kuta nyeupe.

Duka la nguo inayoonyesha nguo za wanawake zilizopangwa kwenye mannequinns zikiwa zimesimama nje ya duka zikiwavutia wateja . Nguo hizo zina rangi mbalimbali na mitindo tofauti zikiwemo magauni mafupi, magauni marefu na seti za suruali na blauzi.

Duka la nguo labda boutique au duka la mitindo lenye madirisha makubwa ya glasi yanayoruhusu kuona ndani. Mlango wa glasi uko katikati na kuna ishara ndogo nyekundu iliyobandikwa kwenye mlango labda ikiwa na maelekezo au tahadhari.

Ndani ya duka la nguo au vifaa vikionyesha bidhaa mbali mbali kuna mannequins wawili. Mmoja amevaa kofia kubwa ya manjani, shati jeupe na suruali ya jeans na mwingine mweusi amevaa shati jeupe.

Ndani ya duka la kisasa likionyesha bidhaa mbalimbali za mapambo na vifaa vya wanawake kwenye rafu nyeupe zilizopangwa kwa urembo. Kuna mikoba ya aina tofauti na ya rangi mbalimbali kama nyekundu, maroon , kijivu kahawia na green .

Ndani ya duka la vitu au vifaa vya mitindo. Kituo kikuu ni kipanda chenye ngazi mbili kilicho jaa mapambo la vifaa vya nguo. Juu ya kipanda kuna mannequin nyeusi iliovalia skavu kubwa ya kijani kibichi.

Duka kubwa la nguolinaloonekana kama duka la jumla au la mitumba. Kuna rafu ndefu zilizojazwa na guo mbalimbali zikiwemo suruali, tishati na viatu. Juu ya rafu, kuna viatu vilivyopangwa. Kuna ishara zinazoonyesha sehemu mbalimbali.

Duka la nguo za wanaume likiwa na suti na soksi na koti zilizopangwa kwa uangalifu. Suti za rangi nyeusi na bluu iliyoning'inia kwenye ukuta na chini yake kuna rafu zenye mashati ya rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, bluu hafifu na nyeusi.

Ndani ya duka kubwa la nguo ambalo linaonekana kuwa ni duka la rejareja na na mavzi. Juu kabisa kuna bango kubwa la buluu lenye herufi KIKI ambalo linaweza kuwa jina la duka. Ndani ya duka kuna mannequin zilizovalia nguo mbalimbali.

Duka la nguo za wanaume, ambayo ni duka la kifahari. Upande wa kushoto kuna mannequin iliyovalia shati la maridadi na suruali ya kahawia. Kwenye kuta kuna rafu zilizojaa mashati, suti na viatu, katikati ya duka kuna meza nyeusi zenye nguo zilizokunjwa vizuri.

Duka la vitu na vifaa vya mitindo

Rundo la nguo ambalo lina rafu ambazo zimejaa fulana za wanaume zilizopangwa kwa rangi tofauti. Kuna ishara inayoonyesha men t shirt ya kuanzia mia nane. Nyuma ya fulana hizo kuna nguo zingine kama vile suruali na mashati yaliyopangwa kwenye rafu.

Duka la nguo hasa nguo za kitamaduni za kihindi au wizi la kusini. Duka lina rafu nyeupe zilizokunjika vizuri zikionyesha bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa vitambaa vilivyokunjwa vizuri.

Gari aina ya van nyeupe inayofanana na Toyota ikiwa imeegezwa nje ya jengo. Gari hili linaonekana kutumika kama basi dogo la abiria au gari la Uber kutokana na madirisha yake meusi.

Gari aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Toyota Land Cruiser Prado lililoegeshwa ambayo lina rangi nyeusi iliyokolea au kijivu cheusi. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje, labda kwenye uwanja au kando ya njia iliyo na nyasi kidogo.

Eneo la waiz likionekana kama uwanja au kambi ambapo kuna magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi. Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali lilikonyehsa hali ya hewa nzuri. Kuna miti mirefu inayoonekana kama Minosobari.

Gari ndogo la abiria lenye rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye muundo wa kisasa. Gari hilo linafana na na toyota kwenye mlango wake upande wa kulia kuna nembo ya majana inayo fanana na kichwa cha Simba au wanyama wengine pia kuna pandikio jeusi.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha usukani, dashibodi. Usukani ni mweusi na unaonekana umetumika. Katikati ya usukani, kuna nembo ya Subaru ikionyesha charter cha gari. Kuna viungo vingi kwenye usukani.

Gari aina ya Subaru inayoonekana kuwa Toyota yenye rangi nyeusi iliyokolea au kijivu giza. Gari limeegezwa nje kwenye sehemu yenye changarawe na nyasi chache. Gari hilo linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Toyota likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na barabara ndogo ya zege au kokoto. Gari hilo lina rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi iliyokolea. Ipo mbele ya pipa au ukuta.

Eneo la ajali au tukio ndogo la barabarani. Kuna magari mawili yaliyohusika, gari dogo la abiria la kijani kibichi na pikipiki ya magurudumu au tuktuk ya rangi nyekundu inayoonekana kama magari haya yamegongana au yametokana na ajali.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari mengi. Lori hilo lina rangi ya machungwa na lina ghorofa mbili au tatu za kupakia magari. Magari yaliyobebwa ni aina ya rangi mbalimbali ikiwemo meupe, kijivu na kijani kibichi.

Gari aina ya SUV inaonekana kuwa Subaru likiwa na buti wazi . Gari lina rangi nyeusi na linaonekana kuna mlango wa buti limepepuliwa juu ukifuchua nafasi kubwa ya kuhifadhi mizigo iliyo funikwa kwa sinia jeusi.

Gari aina ya Van ambayo inaonekana kama Toyota lilopakwa rangi ya fedha. Gari hili limegezwa kwenye eneo lenye changarawe likiwa na miti mirefu na kijani kibichi nyuma yake. Likionyesha mazingira ya nje yaliyo tulia, gari lina vibandikio.

Gari aina ya Honda lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa katika eneo la maegeso. Gari hili lina sahani ya liseni enye namba KCH 132E ambayo inaashiria kuwa gari hili limezajiliwa injini Kenya.

Gari jeupe aina ya Toyota ambalo mara nyingi hutumika kama matatu ama gari la watalii likiwa limeegezwa nje. Gari hili lina sifa ya alama ya serikali ya kaunti ya Nairobi kwenye mlango wa abiria, ikionyesha inaweza kuwa inahusiana na utalii.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kinachoonekana kuwa cha kisasa na kikubwa. Magari kadhaa mapya yanaonekana yakiwa yamepakiwa ndani hasa magari aina ya s u v. Upande wa kulia kuna dawati la mapokezi lenye rangi ya ambayo ni nyeusi na nyeupe.

Gari aina ya Vani lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi au udongo. Gari hilo lina madirisha meusi na lina stika kwenye upande wake inayosomeka tours and safaris . Nyuma ya gari kuna mlima mkubwa au miamba yenye rangi ya kahawia.

Magari matatu yalikuyokuwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, labda uwanja au kando ya barabara katika eneo la kilifi. Gari la kwanza upande wa kushoto ni jeupe, la katikati ni jeusi na la kulia ni la bluu.

Gari jeupe aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Volkswagen likiwa lime egezwa kwenye barabara lenye lami. Gari hilo lina onekana kuwa jipya na safi likiwa na muundo wa kisasa na rimu za magurudumu zinazong'aa

Gari ndogo jeupe aina ya Suzuki likiwa limeegezwa au likitembea kwenye barabara ya udongo. Gari lina namba ya usajili ya Kenya. Nyuma ya gari kuna barabara ingine ya udongo inayo elekea mbele, kwa pande zote za barabara kuna miti na vichaka.

Gari la zamani aina ya landrover linaoonekana kuwa ni mfano wa mfululizo wa kwanza au wa pili. Gari hili lina rangi ya kijani kibichi na lina sehemu ya nyuma ya wazi kama gari la mizigo.

Safu ya magari yaliyoegezwa pengine kwenye kuna ya maegezo ya duka kubwa. Kituo cha magari au kituo cha biashara. Magari haya yameegezwa kwa nyuma yakionyesha taa zao za nyuma, mapambo na namba. Gari lililo karibu zaidi ni SUV ya rangi ya fedha.

Ndani ya kiwanda au karakana inayoonyesha mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Mabasi mengi yana rangi ya chungwa na moja katikati ina rangi nyeupe ikionyesha kuwa bado haijapakwa rangi. Mabasi haya yanaonekana kuwa na fremu tupu bila mlango.

Gari jeupe aina ya SUV ambayo linaonekana kama Subaru lililokuwa limeegeshwa nje. Lina rimu ya rangi nyeusi na namba ya usajili, inayoonekana vizuri. Nyuma ya gari hili kuna magari mengine yaliyoegeshwa.

Gari aina ya, pick-up, ambayo inaonekana kuwa Toyota Hilux likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari ina rangi nyeusi kijani iliyokolea na lina viti vingi. Lina paa la chuma na kuegeshwa vitu juu na nyuma kwenye sehemu ya mizigo.

Gari jeupe aina ya, volkswagen, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari hilo linaonekana kuwa jipya na safi na kuna maandishi kwenye kioo cha mbele labda za mawasiliano au maelezo ya mauzo. Nyuma ya gari kuna miti na majengo.

Gari aina ya subaru nyeusi iliyokuwa imeegeshwa kwenye uwanja wenye changarawe. Gari lina namba ya usajili za Kenya, KCV eight siz two R,likionyesha kuwa limepata leseni nchini Kenya. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine.

Gurudumu la gari likiwa likinawishwa kwa kutumia maji yenye sinikizo fupi. Gurudumu hili linaonekana kuwa na rimu ya fedha au chuma nyepesi na tairi jeusi lililopangwa vizuri. Mkono mkubwa wa maji unaochota kwenye bomba la sinikizo unaelekezwa moja kwa moja kwenye uso wa gurudumu.

Mwanamke akijaribu kuendesha gari jipya ndani ya chumba cha maonyesho wa magari, huku akionekana kufurahia sana, yuko ameketi kwenye kiti cha dereva ameshika usukani na anatabasamu kubwa usoni, akionyesha msisimuko na furaha.

Gari jeupe aina ya SUV linaloonekana kuwa Subaru Forester likiwa limeegezwa nje. Gari lina rimu na mbele ya gari kuna sehemu ya hewa juu ya boneti ambayo huashiria injini ya turbo. Nyuma ya gari kuna uzio mrefu mweusi.

Chumba cha maonyesho ya magari chenye nafasi kubwa na magari kadhaa moja yameegezwa ndani. Magari haya ni ya aina ya rangi tofauti yakiwemo meupe, mekundu na rangi ya dhahabu hafifu. Magari yanaonekana yakingaa ikionyesha kuwa ni mapya au yametunzwa vizuri.

Basi ndogo la rangi ya fedha ambayo inaonekana kuwa toyota likiwa limeegezwa kwenye barabara ya vumbi au udongo. Kwenye mlango wa abiria wa mbele kuna spika au bango ndogo lenye nembo na maandishi yanayosomeka wazi.

Chumba cha maonyesho cha magari . Kuna wanaume wawili wamesimama na kuzungumza. Mwanaume mmoja amevaa suti ya buluu iliyokolea, shati la miraba na suruali ya kijivu akiwa na mikono mifukoni.

Mwanaume, akisafisha gari la zamani lililokuwa limeharibika la rangi nyekundu. Gari hili linaonekana kuwa limepasuka baadhi ya sehemu, kwani upande wa mbele wa abiria hauna mlango na labda kiti cha abiria.

Ndani ya gari, ikionyesha viti vya nyuma na sehemu ya viti vya mbele. Viti vyote vina rangi ya kijivu hafifu au beige na vimefunikwa kwa kitambaa. Viti vya nyuma vinaonekana vikiwa safi.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au duka la kuuza magari. Kuna magari mengi ya kisasa ya aina mbali mbali na rangi tofauti kama vile, nyeusi, nyeupe, nyekundu, kijani, na kijivu, yaliyopangwa vizuri kwenye sakafu inayoonekana kung'aa.

Magari kadhaa yaliyoegezwa mbele katika eneo lenye nyasi labda uwanja wazi au kame. Kwa mbele, kuna magari matatu yanayoonekana wazi kutoka kushoto kwenda kulia. Kuna gari jeusi ndogo.

Makubaliano ya biashara labda mauzo ya gari katika uwanja wa magari . Kuna watu watatu wamesimama kati ya safu ya magari. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa muuzaji amevaa shati la bluu na jeans akipeana mkono na mwanaume mwingine.

Basi ndogo jeupe aina ya toyota ambayo inaonekana kuwa limeagizwa kutoka japan kutokana na maandishi ya kijapan yaliyo upande wake wa nyuma. Basi hili lina stika ya namba themanini ikionyesha kikwambo cha kazi na stika za rangi ya machungwa na manjano.

Gari ya kifani sedani ya zamani ya fedha au buluu kijivu likiwa limeegezwa kwenye eneo la nyasi. Gari hilo linaonekana kuwa ya vioo vya giza na rimu za kuvutia. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe yaliyokezwa na kwa mbali kuna miti mirefu.

Gari kubwandogo lenye rangi nyeupe linaonekana kama Toyota ambayo mara nyingi hutumika kwa usafiri wa abiria au mizigo. Kwenye sehemu ya nyuma ya gari kuna sticker ya manjano na nyekundu yenye muundo wa kupishana ambao huashiria tahadhari. Pia kuna namba thelathini inayoonekana wazi.

Gari jeupe aina ya subaru likiwa limeegezwa nje. Gari lina nambari ya usajili ya kenya f k c b 982 p inayoonekana wazi. Kwenye bati la nyuma la leseni gari linaonekana lipo katika hali nzuri.

Gari la kale lililopigwa picha mchana likionyesha muundo wake wa kihistoria na wa kifahari. Gari ina rangi ya kijivu angavu na lina vipande vya rangi nyeusi kama vile kinga cha magurudumu na baadhi ya sehemu za engine magurudumu yake yana rangi ya kahawia.

Gari ndogo jeupe ambayo inaonekana kua suzuki kutokana na nembo ya S kwenye kwenye gridi ya mbele na muundo wake, gari hili ni jipya au limehiffadhiwa vizuri na rangi nyeupe.

Eneo la tukio labda ajali ndogo au tatizo la barabarani lililotokea karibu na msitu au kichaka. Kuna magari mawili na watu kadhaa. Kando ya kulia kuna bajaji nyekundu iliyosimama. Upande wa kushoto kidogo kuna gari la kijani kibichi ambayo mlango wake umefunguka.

Gari la jeusi la kifahari aina ya Mercedes Benz lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Gari inaonekana kung'aa na liko tayari. Hali nzuri kutoka ikionyesha muundo wa zamani, lakini baado unaovutia. Nyuma ya gari kuna miti mirefu.

Ndani ya kiwanda au karakana kubwa ambavyo mabasi yanatengenezwa au kuunganishwa. Kuna basi kadhaa ambayo bado haijakamilika yamepangwa kwa safu. Basi la mbele kabisa ni ya rangi ya njano.

Safu ya magari matatu yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi likiwa na miti mirefu ya kijani kibichi kwa nyuma. Gari mbele kabisa lina rangi ya blue yenye namba ya usajili k9409t na inaonekana kuwa ni safi.

Gari jeupe aina ya van ,ambalo linalofanana na gari la abiria ndogo au matatu maarufu nchini Kenya. Lililokuwa limeegezwa upande wa barabara ndogo. Gari hilo lina maandishi meusi na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya gari upande wa kushoto kuna jengo yenye ishara inasomeka Hill Court.

Safu ya magari ambayo yameegeshwa kwenye eneo la maegesho. Magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo jeupe, dhahabu na nyeusi. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ya jiji na anga yenye mawingu.

Magari mawili yakiwa yamegezwa kwenye eneo la nyasi ikionekana kama bustani au msitu mdogo kutokana na miti iliyo nyuma . Magari yote mawili yana milango iliyowazi ikionyesha watu wakiingia au wakitoka. Gari hilo mbele upande wa kushoto ni la rangi nyeusi na inaonekana kuwa toyota.

Gari aina ya basi ndogo la rangi ya fedha au kijivu jepesi likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto. Gari hilo linaonekana kuwa Toyota likiwa na milango ya abiria upande mmoja na madirisha mengi ya abiria. Magurudumu ya gari yana rimu za rangi ya kahawia dhahabu.

Injini ya gari ikiwa imefunguliwa kofia ya gari. Injini inaonekana kuwa ya gari la zamani kidogo labda gari aina ya s u v au lori ndogo kutokana na ukubwa wa muundo wake. Mbele kuna radio, telefeni na injini yenyewe inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali.

Trela kubwa ya kubeba magari inayojulikana kama car carrier. Trela hii ina rangi ya buluu iliyokolea na ina ghorofa mbili au zaidi ya kupakia magari. Sehemu ya juu ya kupakia zimeinuliwa zikionyesha uwezo wake wa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Safu ndefu ya magari yaliyoegezwa kwa utaratibu kwenye sehemu ya kuegeza magari. Magari yote yameegezwa upande mmoja na yanaonekana kuwa ni aina tofauti ya magari madogo ya abiria wakiwemo, cedan na hatchback.

Ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma. Viti vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu ikionyesha matumizi lakini bado vikiwa katika hali nzuri. Kuna viti viwili mbele ya kamera na viti vya nyuma zaidi vinavyoonekana kwa mbali. Kati ya viti vya mbele kuna sehemu ya kuegesha mikono iliyoweza kukunjwa.

Gari jeusi aina ya honda likiwa limeegezwa kwenye eneo kubwa la maelegezo ya gari. Gari lina rangi nyeupe na laonekana kuwa safi. Ni gari la abiria au honda au aina nyingine inayofanana. Ni namba ya usajili ya kenya.

Gari ndogo jeupe ambalo linaonekana kuwa suuzuki. Gali Hilo limeegezwa kwenye eneo lenye udongo na labda matofari yao mbao yaliyopangwa. Namba ya usajili ya gari linaonekana wazi mbele KDH 990J.Gari Hilo Lina milango miwili na taa zake za mbele na pamba zinazoonekana wazi.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na milango ya nyuma, viti vya gari vyeusi viko katika safu mbili. Viti vya nyuma vikiwa vimeelekezwa mbele na viti vya mbele vikiwa vimeonekana migongo yao. Viti hivi vinaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Gari jeupe aina ya s u v ambayo inaonekana kama e v f x au qx70 likiwa limeegezwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Gari hiyo ina rangi nyeupe inayong'aa na ina muundo wa kisasa na wa kifahari.

Mambo ya ndani ya gari, hasa upande wa abiria wa mbele na sehemu ya dereva. Viti vya gari vinaonekana kuwa vieusi na vimepambwa kwa uchoraji mweupe. Kuna paa la kioo juu linaloruhusu mwanga kuingia ndani.

Chumba cha maonyesho ya magari chenye nafasi kubwa na mwanga mwingi. Kuna magari kadhaa yamepangwa kwa safu yakianza na gari jeusi lililo karibu na kamera upande wa kushoto, pia yakifwatiwa na magari meupe na ya rangi nyingi. Magari yote yanaonekana kuwa mapya na safi, yakionyesha yanauzwa.

Injini ya gari ikiwa na bonnet iliyofunguliwa. Injini inaonekana kuwa ya zamani kidogo ikiwa na sehemu nyingi za chuma na plastiki. Kuna battery nyekundu upande wa kulia na mifumo mbalimbali ya waya na mabomba. Kuna chujio kikubwa cha hewa.

Kura kubwa ya maegesho iliyojaa magari mengi ya aina tofauti yaliyopangwa kwa mistari. Inaonekana kama eneo la kuhifadhia magari ya kiwanda, muuzaji wa magari au kampuni ya kutengeneza magari. Kuna magari mengi ya abiria ya rangi mbalimbali kama vile nyeupe.

Mfumo wa viti vya nyuma ya gari inaonekana kuwa wa SUV au lingine kubwa lenye uwezo wa kubeba abiria wengi. Viti hivyo vimefunikwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu na sehemu ya katikati yakiwa Kiti yanaonekana kuwa na rangi nyeusj kidogo.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa ndani yakionyesha kwa wateja. Gari lililo mbele linaonekana kuwa nyeusi aina ya SUV na lina maandishi mbalimbali kwenye sehemu yake ya nyuma.

Gari kubwa la kifahari aina ya SUV likiwa limeegezwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Gari hili lina rangi nyeusi inayong'aa, likionyesha ubora wake na mwonekano maridadi. Ni gari lenye milango minne na nafasi kubwa ya nyuma.

Gari jeupe la aina ya SUV, ambalo linaonekana kuwa Volkswagen, gari limeegezwa barabarani au kwenye eneo la maegezo. Taa za nyuma za gari zinaonekana zikiwaka. Nyuma ya gari kuna jengo lenye uvio na bango lenye maandishi Customer Care .

Soko lenye shughuli nyingi ambao ni soko la wazi. Kuna watu wengi wamekusanyika wauzaji na wanunuzi. Barabara ni chafu na ina matope mengi, ikionyesha labda ilinyesha hivi karibuni au ni hali ya kawaida ya soko hii. Wauzaji wengi wamekaa chini na bidhaa zao ambazo zinaonekana kuwa mboga.

Jengo kubwa la gorofa nyingi lenye kuta zilizopakwa rangi za kuvutia zenye michoro na graphic ; zikionyesha sanaa ya mtaani. Michoro hiyo ina rangi mbalimbali na maumbo ya kijiometri.

Soko la nguo labda mitumba au soko la bidhaa ya pei nafu, vunguu zimepangwa kwa wingi kwenye meza au majukuwa zikiwa zimetupwa ovyo na kuunda rundu la nguo za rangi mbali mbali, pia kuna nguo nyingine kinazoning'nia juu.

Rundo la mboga na matunda mbalimbali inayoonekana kama soko la wazi au sehemu ya kuuzia mazao. Rundo la mananasi yakiwa yamewekwa kando ya ukuta au sehemu nyingine, pilipili hoho za kijani na manjano zilizowekwa pamoja. Safu ndefu za matango ya kijani kibichi na biringanya za zambarau zimepangwa vizuri.

Soko la maua lenye shughuli nyingi likiwa na mabanda yaliyoezekwa na vitambaa vya rangi ya kijani. Maua mingi ya aina tofauti na rangi mbalimbali kama vile waridi, wekundu, weupe pinki na maua mengine meupe yamepangwa kwenye ndoo na meza.

Soko kubwa au ghala lenye shughuli nyingi la biashara ya kitunguu, sehemu kubwa ya eneo imejaa vitunguu vingi, vilivyopangwa katika milima mikubwa au vimewekwa ndani ya mifuko mikubwa. Rangi kuu inayotawala, ni nyekundu, na zambarau, iliokolea.

Soko kubwa la ndani lenye orofa nyingi labda soko la ufundi au la bidhaa za kitamanduni. Maduka mengi yaliyojipanga kila orofa yakiuza bidhaa mbalimbali kama vile nguo, mifuko na vitu vya mapambo. Rangi mbalimbali za bidhaa zinatengeneza mandhari yenye kuvutia macho.

Soko la ndani ambalo ni soko lenye shughuli nyingi na limejaa mazao mbalimbali. Wafanyibiashara na wateja wengi wakiwa kwenye meza na vitanda vilivyojazwa bidhaa. Mbele kuna mirundo mikubwa za karoti za rangi ya chungwa.

Barabara ndogo au njia iliyojaa wachuuzi. Upande wa kushoto kuna kibanda kinachoonekana kimejaa viatu vya aina mbalimbali vikiwemo viatu vya michezo vilivyopangwa kwenye rafu au vikiwa vimening'inia. Baadhi ya nguo pia zinaonekana zikining'inia.

Soko la ufundi au zawadi, uwezekano mkubwa ni soko la wazi au la barabarani. Kuna rundo kubwa la bidhaa mbali mbali za kitamaduni na za sanaa zilizo wekwa juu ya meza au chini. Sanamu za wanyama zilizochongwa zipo tayari hasa za twiga, tembo na punda milia.

Rangi nyingi na inayovutia ya soko la matunda na mboga inayouwezekano mkubwa ni soko la wazi au la barabarani. Kuna rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye vibanda au meza. Kuna ndizi, matikiti maji, papaya, machungwa, tufaa, zabibu na mboga zingine.

Ndani ya soko kubwa au ufundi kuna bidhaa za kitamaduni, ambapo kuna vibanda vingi vilivyopangwa kwa utaratibu kila kimoja kikiuza bidhaa. Upande wa kushoto kuna vibanda vinavyouza maua mingi ya pandia yenye rangi mbalimbali na vile vile kute za Sanaa za uvitani.

Rangi nyingi ambayo inaonyesha rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi mwenye soko au duka la mboga. Katika sehemu ya chini kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizoiva, kushoto kwake kuna vitunguu vyekundu kulia kwa nyanya kina pilipili hoho za njano.

Soko la ufundi au la bidhaa za asili. Kitu kikuu kinachoonekana ni viatu vingi vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya mitindo ya kitamaduni.

Rundo kubwa la ndizi zikiwemo ndizi mbichi na ndizi zinazoiva kidogo. Ndizi hizo zimepandwa kwenye vibanda au chini zikionyesha wengi wa bidhaa. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa na madoa meusi, ambayo ni kawaida kwa ndizi zinazoiva.

Mapambo au vito vya shanga zenye rangi nyingi labda zimetengenezwa na jamii ya Kimaasai au jamii nyingine yenye tamaduni kama hizi. Zimepangwa kwa muundo wa bendi pana zenye mchoro wa mstatili.

Soko au eneo la biashara ya kawaida unaonekana kuwa na shughuli nyingi na limejengwa kwa miundo ya mda kama vile mbao na mabati inaonekana kua ni soko la juakali au eneo la biashara ndogo, katikati kuna mwanaume aliyeketi chini.

Soko la wazi au eneo la biashara la vyungu vya chuma, na vifaa vya kupikia. Kuna rundo kubwa la sufuria za chuma, kikaango, na majiko ya makaa, ya aina mbalimbali yaliyotupwa chini na kupangwa bila mpangilio.

Soko kubwa la ndani linaloonekana kua ya shughuli nyingi na bidhaa nyingi sehemu ya mbele inaonyesha bidhaa za sokoni kama ndizi, machungwa na matunda mengine kwenye rafu pamoja na vitu vingine vya kuhusia kama vikapu pia kuna ishara ndogo ikionyesha kua muuzaji wa maua.

Soko au duka la ufundi wa mikono ,likionyesha rundo kubwa la shanga na mapambo mengi yenye rangi tofauti. Bidhaa zimetandazwa kwenye meza au stendi ,zikiwa zimepangwa kwa wingi.

Mtaa au soko lenye shughuli nyingi labda katika eneo la mjini nchini Kenya. Kuna maduka madogo na vipande vilivyopangwa kando ya njia, kila kimoja kikionyesha huduma au bidhaa zake. Kuna kibanda cha rangi ya chungwa kilicho na ishara.

Eneo la soko la wazi au kituo cha ugavi wa mazao ya kilimo, ambapo idadi kubwa ya nyanya zimewekwa kwenye masanduku ya mbao. Wafanyibiashara au wafanyikazi wanaonekana wakishughulikia mazao hai.

Soko la matunda na mboga. Kuna matunda mengi ya aina mbali mbali yamekwa kwenye vipanda kama vile maembe, parajiji, majungwa, ndizi na labda nyanya. Rangi mbali mbali za matunda zinalifanya sokolionekana enye kupendeza na kufutia.

Soko kubwa lililofunikwa. Paa ni la bati lenye umbo la mviringo likitoa kivuli kwa eneo lote la soko. Chini kuna rundo kubwa la vitu vinanyoonekana kama vitunguu au mazao mengine yenye rangi nyekundu.

Mkototeni wa kuuza vyakula au bidhaa, uwezekano mkubwa ni wa kuuza nyama choma, au bidhaa nyingine za mitaani. Mkokoteni huo una magurudumu manne na una bango lililoandikwa, Farmers Choice, likionyesha kua bidhaa zinazouzwa zinatokana kampuni hio.

Rundo kubwa la nguo, hasa sokisi na mguo za ndani zikiuzwa au kuhifadhiwa katika soko au duka la nguo za juu. Inaonekana kuwa ni biashara ya bidhaa za nguo zilizotumika au zinazouzwa kwa wingi. Sehemu kubwa imejaa nguo za rangi mbalimbali.

Soko la ufundi au duka ndogo la zawadi lililokuwa nje au chini ya kibanda. Upande wa kulia kuna mikanda au vipande vya nguo vilivyopambwa kwa shanga za rangi mbalimbali zikiwemo buluu, njano na machungwa, zikiashiria sanaa za kiafrika.

Soko la wazi la bidhaa za ufundi na zawadi likiwa na vibanda zilizojengwa kwa mbao au miti na paa za mabati. Linaonekana kuwa ni soko la watalii au soko la ufundi wa mikono. Kuna viatu vingi vya ngozi vilivyotengenezwa kwa mikono vikiwemo sandles za rangi tofauti.

Ndani ya soko ambapo kuna rundo kubwa la mboga za majani. Mboga hizi ni za rangi za kihani kibichi isiokolea ikiwa zimetundikwa. Kwenye miundo mifuko zikionyesha uwingi mazao zinaonekana kuwa mboga safi labda mchicha au mboga zingine za kitamaduni.

Soko kubwa lenye shuguli nyingi. Soko hili limejaa mamia ya miavuli ya rangi kama vile nyeupe, nyekundu, kijani na buluu zilizofunguliwa ili kutoa kivuli kwa wafanyibiashara na bidhaa zao. Chini ya miavuli kuna rundo kubwa la bidhaa mbalimbali.

Eneo la soko la wazi au barabara lenye vibanda vya wazi vya kuuza bidhaa za matunda na mboga . Upande wa kushoto kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa mabati au mbao vikionyesha matunda na mboga nyingi zikiuzwa. Kuna machungu pia na mandizi, mananasi na matunda.

Shughuli nyingi inayoonyesha soko la wazi la nguo labda ni soko la mitumba, ambao ni maarufu katika maeneo mengi ikiwemo Nairobi. Watu wengi wamekusanyika karibu na marundo makubwa ya nguo wakichagua na kutafuta bidhaa.

Rundo kubwa la viatu hasa sandali na mipira ya miguu vilivyo na rangi mbalimbali angavu kama vile buluu, zambarau, njano, pinki na kahawia. Viatu hivi vimetupwa kwa wingi juu ya meza au vitambaa jeupe kikiashiria kuwa ni bidhaa zilizouzwa sokoni.

Eneo lenye shughuli nyingi linaloonekana kama soko au karakana ndogo ya kutengeneza vitu. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa la matanki ya plastiki meusi yanayoweza kuwa ya kuhifadhia maji. Yamewekwa juu ya kila mmoja. Pia kuna mfuko mkubwa wa gunia uliojaa vitu chini ya matanki hayo.

Jengo refu linaloendelea kujengwa katikakati ya mazingira ya mijini au ya viunga vya jiji. Jengo hilo limejengwa na ambalo linaonekana kuwa wa muundo wa zege na madirisha mengine yakiwa yameanza kuwekwa.

Barabara ya makaazi yenye nyumba za kisasa na za kifahari zilizopangwa pande zote mbili. Barabara yenyewe imefungwa lami nyekundu ikionyesha ubora na usafi wa eneo hilo. Pia nyumba inauziwa watu, ina milango ya kifahari.

Ndani ya jengo uwezekano mkubwa ni ua wa ndani au art room ikionyesha kuta za rangi ya beige au kahawia nyepesi. Kuna madirisha mengi yenye fremu nyeusi za chuma za grill na za ulinzi uliopambwa kwa muundo wa kijiometri.

Jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi linalopita angani. Jengo hilo linaonekana kuwa na rangi ya kijivu na nyeupe njano na lina muundo wa kisasa na mistari . Ina madirisha mengi yenye sehemu nyeupe au za rangi nyepesi yaliyopangwa kwa usawa katika kila ghorofa.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiangaliwa kutoka chini kuenda juu. Jengo hili limepakwa rangi nyeupe na lina balconies nyingi kila ghorofa ikiwa na balcony yake. Balconies hizi ya malinzi chuma yenye muundo yakiongeza uzuri wa jengo.

Majengo kadhaa ya ghorofa yaliyojengwa kwa mitindo ya rangi tofauti yakiwa yamezingirwa na ardhi tupu yenye nyasi kavu. Jengo la mbele kabisa lina rangi ya njano kali likiwa na madirisha mengi madogo na limejengwa juu ya msingi wa matofali ya mawe.

Jengo kubwa likiwa bado katika hatua za ujenzi chini ya anga la bluu lenye mawingu machache nyeupe. Jengo hilo linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na imefunikwa na mfumo wa miti na chuma au mianzi.

Sehemu ya ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa likiwa na paa la kioo au wazi linaloruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuna kuta za rangi ya kahawia nyepesi na madirisha yenye milango ya chuma yenye mapambo. Muundo wa picha unaonyesha ghorofa kadhaa au balconies zinazoekelea chini.

Jengo la kisasa la gorofa nyingi linaloitwa Tash Towers kama inavyosomeka kwenye bango ndogo lililopo juu ya jengo hilo. Jengo hilo limejengwa kwa matofali au mawe ya saruji yenye rangi ya kijivu kahawia.

Eneo ambao linaonekana kuwa chini ya maendeleo au ujenzi likiwa na machanganyiko wa majengo mapya na ardhi tupu. Katika sehemu ya mbele kuna eneo kubwa la ardhi lisilolimwa au lisilo na mimea mingi.

Majengo matatu marefu yaliyojengwa kwa matofali na saruji yakiwa bado yanaendelea kujengwa yana madirisha mengi yaliyopangwa kwa safu na baadhi ya madirisha hayo yana kioo bali.

Jengo ndefu la kisasa lenye gorofa nyingi likiwa na rangi nyeupe na madirisha mengi. Juu ya jengo hili kuna mnara wa mawasiliano unaofanana na antena wenye umbo la duara au mpira wa chuma. Juu yake inaashiria kuwa jengo hili linaweza kuwa kituo cha mawasiliano au televisheni.

Nyumba ya kisasa na ya kifahari yenye ghorofa kadhaa iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi za kupendeza. Nyumba hii imejengwa kwa rangi ya kijivu iliyokolea na sehemu nyingine zikiwa na rangi nyeusi au giza ikitoa muonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Balcony pana ya ghorofa au jengo iliyo na sakafu ya vifaa ya kawia na matofali na usio wa chuma yenye mapambo ya kipekee, balcony hii inatoa muonekano wa majengo mengine ya makazi au biashara, kwa mbele kuna jengo lenye paa la sidhai kwa udongo nyekundu.

Jengo refu la kisasa la ghorofa labda, jengo la makasi au ofisi, jengo hilo limepangwa kwa mtindo wa kisasa na mistari safi, linaonekana kua la umbo la L & V kutokana na mtazamo huu.

Bango la tangazo lililofungwa kwenye nguzo za mbao yenye nyaya nyingi ya umeme au mawasiliano zilizochanganyikana. Bango hili linaonyesha tangazo la biashara liitwayo Yako onstore likijitangaza kwa quality affordable .

Mwonekano wa angani au kutoka eneo la juu unaonyesha mandhari pana ya nchi kavu, iliyochanganyika na makazi machache na mashamba. Sehemu kubwa ya ardhi inaonekana kuwa kavu na yenye mimea michache ikionyesha labda ni msimu wa kiangazi.

Jengo kubwa la gorofa ambalo linaonekana kuwa jengo la biashara au makazi. Vyote viwili jengo lina gorofa nyingi na kila gorofa ina balcony zilizo na nguzo za chuma. Kuta za jengo zina rangi ya kahawia nyepesi na madirisha mengi.

Jengo kubwa la ghorofa liitwalo Conco Apartments kama inavyoonekana kwenye bango lililo kwenye lango la kijani kibichi. Jengo hili limejengwa kwa matofali ya rangi ya machungwa kahawia na lina paa nyeupe na hudhurungi.

Majengo mawili ya ghorofa yakiwa yamesimama chini ya anga lenye mawingu meupe na bluu. Jengo la kushoto lina rangi ya kijani njano na linaonekana kuwa limejengwa kwa mawe au matofali. Kwenye sehemu ya juu ya jengo hilo limeandikwa, bonasta heights. Kuna madirisha mengi madogo yenye grili au chuma.

Majengo mawili marefu ya mjini chini ya anga la buluu lenye mawingu kutoka pembe isiyo ya kawaida labda kutoka pembe isiyo ya kawaida labda chini kuelekea juu na inaweza kuwa imepigwa kwa wima na kisha kuzungukwa. Hii inaonekana kuwa jengo la zamani kidogo.

Nyumba kubwa ya kifahari iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na rangi ya njano iliyokosa na paa la matofari. Nyumba hiyo imezungukwa na bustani kubwa iliyo katwa vizuri na yenye nyasi za kijani kibichi. Mbele ya nyumba kuna nafasi kubwa ya nyasi na upande wa kushoto wa bustani kuna trampoline kwa ajili ya michezo.

Jengo jipya linalojengwa likiwa na ukuta za matofali ya saruji na sehemu ya chini iliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Jengo lina ghorofa mbili au zaidi na madirisha yake bado hayajakamilika baadhi yakiwa na rundo za chuma zilizowekwa kama ulinzi ama kama sehemu ya muundo wa dirisha.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu labda shamba au kiwanja tu. Nyuma ya shamba hili kuna majengo kadhaa yakiwemo nyumba na makazi. Majengo yaliopo upande wa kushoto yana muundo wa kipekee ,yakiwa na kuta za rangi nyepesi na baadhi sehemu za rangi ya kahawia au nyekundu.

Majengo mawili ya kisasa ya ghorofa yaliyosimama sambamba yakionyesha makazi ya kisasa. Majengo yanaonekana kufanana kwa miundo yakifanywa kwa matofali ya rangi ya kijivu na saruji nyepesi kila ghorofa lina back ponsi ndogo .

Jengo refu la ghorofa linaloonekana kuwa jengo la makazi au ofisi. Jengo lina rangi ya kijivu na nyeupe na lina madirisha mengi ya blue yanayong'aa. Nyuma yake kuna anga la bluu lilo wazi na mawingu machache. Chini ya jengo kuna miti na kichaka.

Nyumba ya kisasa iliyojaa matofali mekundu na paa la vigae vyekundu inaonekana kuwa ni usanifu wa kuvutia wa madirisha makubwa lenye umbo la upinde na pazia la nyeupe ndani. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyopunguzwa vizuri lenye nyasi ya kijani kibichi.

Balkoni yenye vigae vyeupe

Bango kubwa la matangazo ya jengo la kifahari linaloitwa Hayati Heights liliwekwa kando ya barabara au eneo lenye shughuli nyingi, bango hili lina picha kubwa lenye jengo refu la kisasa na ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijani na kijivu.

Bango la ishara linalotambulisha eneo fulani la makazi au mradi wa maendeleo. Bango lenyewe ni la rangi ya kijani bluu lenye muundo wa kithamaduni na kingo zilizopinda, maneno yameandikwa kwa herufi kubwa zenye rangi ya dhahabu au njano iliofifia.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Kuna foleni ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo juisi, vinywaji na vitu vingine vilivyoungashwa. Upande wa kushoto rafu zimejaa paketi za juisi za aina mbalimbali, na kazo zikionyesha wingi wa bidhaa.

Rafu ndefu za bidhaa ndani ya duka kubwa labda duka la jumla. Upande wa kulia, kuna rafu iliyojaa chupa kubwa za mafuta ya kupikia ambazo zimepangwa kwa utaratibu mzuri kutoka chini hadi juu.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla inaonyesha rafu refu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna chupa nyingi za rangi ya kijani labda za vinywaji au bidhaa za kusafisha. Katikati na kulia kuna bidhaa nyingi zilizo pangwa vizuri.

Rafu ndefu katika duka kubwa. Rafu hii imejaa makopo mengi ya maziwa ya unga ya watoto yanayoonekana kuwa chapa moja kutokana na rangi na muundo unaofanana ambao ni njano. Kila ngazi ya rafu ina safu nyingi ya makopo haya.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa za kielektroniki au duka la idara likionyesha safu ya mashine za kufulia zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mashine hizi zinaonekana kuwa za kisasa nyingi zikiwa na rangi ya kijivu au fedha.

Ndani ya duka la reja reja ambapo kuna sehemu ya matunda na mboga ambapo tunaweza kuona mananasi na tikiti maji na matunda mengine yakiwa yamepangwa vizuri, kwenye vipweta vyeusi. Juu ya sehemu hii kuna ishara inayo ninginia yenye maneno eat good feel good.

Ndani ya duka kubwa la rejareja au maduka makubwa. Duka limejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stedi. Kuna ishara nyingi za matangazo na ofa maalum, zilizoning'inia kutoka dari, zikiwemo bendera zenye maandishi promo .

Ndani ya duka kubwa la bidhaa linaloonekana kuwa Foodplus kutokana na bango linaloonekana. Katikati kuna bango kubwa la njano lenye maandishi mekundu yanayosomeka sizzling offers na lina picha ya uso wa tabasamu wenye kidevu kinachovuta macho.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa maduka makubwa yanayoonyesha safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, bidhaa zimepangwa vizuri na kuna aina nyingi za bidhaa zinaonekana kuanzia chakula hadi bidhaa za usafi na urembo.

Ndani ya duka ambapo kuna uwezekano mkubwa duka la vyakula vya jumla. Masehemu ya duka kubwa inaonyesha mfumo wa kuhifadhia na kutoa bidhaa kwa wingi. Juu kuna mistari ya vyombo virefu vya uwazi, vilivyjazwa na aina mbali mbali za karanga.

Ndani ya duka labda duka la vifaa vya michezo au duka kubwa, safu nyingi za baiskeli mpya zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. BAiskeli nyingi zimefunikwa kwa plastiki nyeupe au karatasi ili kuenda sehemu zake zikionyesha kuwa bado hazijakamilika.

Ndani ya duka kuu la kisasa ambapo kuna nafasi pana na safu nyingi za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zimepangwa kwa utaratibu na zinaonekana kuwa na aina nyingi za bidhaa. Juu ya rafu kuna mabango makubwa.

Rafu za viatu zilizopangwa ndani ya duka labda duka kubwa au duka la nguo na viatu. Rafu hizi zinaonyesha haina mbalimbali za viatu vikiwemo viatu vya michezo na viatu vya kawaida vikiwa na rangi tofauti, nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Ndani ya duka kubwa ikionyesha rafu ndefu zilizojaa aina mbalimbali za bidhaa hasa kahawa na labda chai na chokoleti. Rafu hizo zimepangwa kwa zafu na bidhaa zimeonyeshwa waziwazi katika fungazuio zake tofauti za rangi na ukubwa. Kuna pakiti za kahawia.

Ndani ya duka kubwa ikionyesha sehemu ya vinywaji vikali. Rafu ndefu zimepangwa pande zote mbili za njia zikiwa zimejaa chupa mbalimbali za pombe zikiwemo Vodka na vileo vingine. Kwenye rafu kuna lebo za bei zinazoonekana.

Duka la vinywaji vikali likiawa na rafu ndefu zilizojaa chupa mbalimbali za vinywaji. Kuna chupa nyingi za divai na vinywaji vingine vikali vilivyopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe ya chuma.

Ndani ya duka la bidhaa au maduka makubwa inayoonekana kuwa sehemu ya rafu yenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa vinywaji mbali mbali kama vile, juisi na vinywaji baridi upande wa kulia kuna rafu zingine zenye bidhaa za chakula zilizo pakiwa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa inaonyesha sehemu ya bidhaa za chakula , hasa mikate na bidhaa za kuoka zikiwa zimewekwa kwenye rafu za mbao zisizo katikati. Kushoto kuna rafu za matunda na mboga. Duka lina nafasi kubwa na dari refu.

Duka kubwa la bidhaa. Duka linaloonekana kuwa kubwa na lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa za nyumbani au vifaa vidogo. Kuna rafu zingine zilizojaa bidhaa za vyakula vilivyofunganishwa kama vile vitafunwa, pipi na bidhaa zingine kavu.

Sehemu ya bidhaa za kuoga katika duka kubwa la mikate. Kuna halafu kadha zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile cookie , masini na vieneze zote zikiwa zimefungwa vizuri. Bango lenye neno cookies limeandikwa uwazi upande wa kushoto.

Ndani ya duka kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa duka la jumla. Sakafu ni nyeupe na safi na kuna njia pana za wazi kati ya sehemu tofauti za duka. Kwenye dari kuna mabomba ya rangi nyekundu yanayoonekana kuwa ya mfumo wa kuzuia moto.

Duka la vyakula au soko inayoonyesha bidhaa mbalimbali za nafaka au maharagwe zikiwa zimehifadhiwa kwenye magunia makubwa ya kitani au vyombo vilivyofunikwa kwa kitani. Kila chombo kina kijiko kikubwa cheupe cha kuchotea.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla inayoonyesha njia ndefu iliyojaa rafu za bidhaa. Rafu hizo zimejaa bidhaa mbali mbali, hasa bidhaa za kusafisha au za nyumbani zikiwa zimepangwa vizuri. Kwenye rafu za kushoto, kuna chupa nyingi za sabuni.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la chungwa likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji. Upande wa kushoto rafu zimejaa bidhaa zilizofungashwa kama vile biskuti nafaka na bidhaa nyingine za kavu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja au soko la kisasa, eneo hili linaonekana katika sehemu mbalimbali za bidhaa, katika sehemu ya mbele kuna makonteina mingi ya wazi yenye rangi ya kahawia yaliyojaa nafaka, unga na viungo mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, inayoonekana kuwa duka la Quickmart kutokana na ishara nyekundu inayoonekana juu kushoto, kuna foleni ndefu ya bidhaa zilizopangwa vizuri. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa za maziwa na vinywaji baridi kama vile mtindi, maziwa, na juisi, zikiwa zimepangwa kwa rangi tofauti.

Ndani ya duka kubwa la reja reja ambayo inaonekana kama duka la Carrefour kutokana na mabango yanayo onekana kuna rafu ndefu zilizojaa mbali mbali ikiwemo chakula na vitu vya nyumbani watu kadhaa wanainekana wakitembea ndani ya duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la jumla hasa sehemu inayouza bidhaa za kusafisha na za nyumbani. Rafu ndefu zimejaa chumvi, makopo na vifurushi vya sabuni za kufulia, sabuni za kuoshea vyombo, usafishaji na bidhaa nyingine za usafi.

Jengo refu ambalo bado liko katika hatua za ujenzi, jengo linaonekana kuwa na ghrorofa nyingi na limejengwa kwa kutumia matofali au vitaa vya saruti na sehemu za muundo wa zake zinaoonekana wazi, kuna miti ya mbao.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali hasa biskuti, keki na vitu vingine vya kuoga. Ili bao kwa utaratibu mzuri. Bidhaa vimewekwa kwenye masanduku na vifurushi vyenye rangi na chapa tofauti.

Mbele ya jengo la biashara yenye maduka mbalimbali. Katikati kuna duka kubwa iliyoandikwa quickmart kwa herufi kubwa na fresh and easy kwa kijani kikionyesha kuwa ni duka la jumla au duka la vyakula.

Rafu ndefu iliyojaa mifuko ya chakula cha mbwa katika duka kubwa au duka la wanyama. Juu ya rafu kuna bango refu lenye neno dog food na picha ya mbwa mbali mbali. Mifuko ya chakula ni ya ukubwa wa chapa tofauti.

Ndani ya duka kubwa au jengo la biashara yenye ghorofa nyingi. Kitu kikuu ni escalator ndefu inayoshuka chini ikionyesha njia ya kuelekea ghorofa la chini. Kuna matangazo na mabango yaliyowekwa kando ya kuta.

Ndani ya duka kubwa labda supermarket au duka la jumla enye bidhaa mbali mbali. Kuna rafu zilizo jaa kazi za sanamu na vitu vingine vidogo, karibu nazo kuna freezer au chokofu za kuonyesha bidhaa zilizokandanishwa.

Duka kubwa au duka la jumla inayoonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali kwenye rafu za juu. Kuna chupa za mafuta ya kupikia au vinywaji na chini yake kuna makombo au vyombo vya plastiki vyenye bidhaa tofauti, nyingi zikiwa na rangi angavu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja inaonekana kuwa maduka ya Naivas kama inavyoonekana kutoka kwenye fulana ya mfanyikazi aliyevalia rangi ya chungwa. Tunaona mgongo wa mfanyikazi huyo ambaye anaonekana kupanga bidhaa kwenye rafu.

Sehemu ya duka kubwa la reja reja inayouza bidhaa mbalimbali. Halafu ndefu za viti vya plastiki wa rangi tofauti vilivyopangwa vizuri. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa bidhaa za nyumbani au za kibinafsi wenye nembo ya gillete .

Ndani ya duka kubwa hasa sehemu ya bidhaa za urembo na manukato. Rafu ndefu zimejaza chupa nyingi za sprays na manukato. Mbele upande wa kushoto kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi akisukuma troli la ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la rejareja inaonekana kama sehemu inayouza bidhaa za watoto, hasa nguo na vifaa vya watoto wachanga, kuna njia ndefu kati ya rafu mbili ndefu zilizojaa bidhaa, pande wa kushoto rafu zimejaa vifurusi mbalimbali vya bidhaa za watoto.